Mashine ya kielektroniki iliyojengwa vizuri na kuwekewa bango, hii inawasaidia wateja wa benki kufanya miamala yao kama kutuma pesa, kupokea, na huduma nyingine zote za kibenki bila kutegemea wafanyakazi.

Sehemu ya kutuma pesa na kutoa kielektroniki ambayo imejengwa vizuri, pembeni kumeegeshwa pikipiki ndogondogo. Ili ni eneo la watu ambao huja kupata huduma hii, bila kutegemea mhudumu na huwa wazi masaa ishirini na nne.

Eneo la chini kwenye jengo refu lililowekewa bango la kutuma na kutoa pesa kiautomatiki, hii ni huduma inayowezesha watu kufanya miamala yao bila ya uhitaji wa muhudumu na muda wowote.

Wafanyakazi wa benki wamesimama mbele ya jengo hilo na hawa ndiyo hudumia wateja wakiwa na huduma mbalimbali kama kuweka pesa na kutoa, kupata mikopo kwa riba nafuu na kuwekezwa kwa muda mrefu pamoja na kununua hisa.

Tangazo la benki kuhusu kufungua akaunti kwa wateja, na hii ni kwa sababu uwe karibu na huduma zao, kama: kupata mkopo kwa riba nafuu, kutunza pesa zako kwa usalama zaidi, lakini na kununua hisa.

Mfanyakazi wa benki ya Absa akimueleza mteja kuhusiana na fursa za kibenki kama vile, kupata mikopo kwa riba nafuu, kufungua akaunti , uwekezaji wa hisa, na kutunza pesa kwa usalama zaidi.

Wafanyakazi wawili wakiwa nje ya tawi la benki yao, wanawasubiri wateja kuwaelekeza huduma wanazozitoa, kama mikopo kwa riba nafuu, kufungua akaunti, kutunza pesa kwa usalama zaidi.

Wateja wakiwa wamesimama sehemu ya mapokezi ndani ya benki, wanaendelea kuuliza huduma mbalimbali zinazopatikana hapo. Hili ni eneo ambalo watu huja kuweka pesa zao kwa usalama zaidi, lakini pia kuja kuchukua mkopo.

Wakala wa benki ya absa akiwa ameshika pesa mkononi, lakini akitoa ujumbe kuhusiana na huduma mbalimbali kama kutoa pesa, kuweka na kulipa. Na huduma mbalimbali zinazopatikana kama kukopa.

Muamala uliofanywa kupitia benki ukionesha kiasi kilichopo, kilichowekwa na kilichotolewa; na hii humsaidia mteja kuwa na uhakika wa taarifa zake muhimu zote anazokuwa anafanya.

Vinywaji aina ya pombe vilivyopangiliwa kwenye kabati huku katikati kuna tv inaonyesha sinema, lakini kwa pembeni kuna viti virefu kwa ajili ya kukaa wateja, ili ni eneo la baa na hutumika kuuza vileo mbalimbali. .

Watu wengi wakiwa wamesimama ndani ya baa, sehemu ambayo wanauza vinywaji, kama; pombe, wanaendelea kusherehekea na kufurahia maisha. Pembeni kuna TV wengine wanaangalia lakini kwenye kabati vimepakiwa hivyo vinywaji au vileo.

Watu wengi wakiwemo wanawake na wanaume wakiwa eneo la baa kwa ndani wanaendelea kuburudika, wengine wanavuta sigara, Hii ni sehemu ambayo watu huja kunywa pombe na kufurahia.

Sehemu ya ndani ya baa iliyojengwa vizuri, juu kuna taa zinazowaka mwanga tofautitofauti lakini pia kuna meza, kuna vyombo vya muziki, kuna viti aina ya stuli ndefu.

Magari ya rangi nyeupe mengi, yakiwa yamepangwa vizuri chini ya jengo refu na kubwa la kisasa, pembeni kuna mfanyabiashara ameweka maji yake mezani, anaendelea kusubiri wateje kuja kufanya manunuzi.

Magari manne yenye rangi nyeupe ya kubebea abiria, mbele yake kuna wauzaji ambao wamevalia barakoa mdomoni wanaendelea kuwashawishi wateja kwa ajili ya kuja kuona ubora na kufanya manunuzi.

Gari lenye rangi nyeupe la kisasa, pembeni kukiwa kuna magari mengine, lipo kwenye chumba maalummu cha wauzaji . Hii husaidia wateja , kuja kuchagua gari wanalolitaka kulinunua.

Gari jeusi, likiwa limefunguliwa milango yote miwili, nyuma likionesha sehemu ya kukaa, halafu kwa juu kuna uwazi, ambapo mtu anaweza akasimama na kuangalia nje.

Magari yenye rangi tofauti yakiwa yamepangwa chini ya jengo refu, na hapa wateja huja kuchagua wanalolitaka na kufanya manunuzi. Hii ni bora na ni biashara ambayo inaenda kwa kasi.

Magari mengi yenye rangi nyeupe yaliyopangiliwa kwenye mstari, yakiwa katikati ya majengo mawili yaliyojengwa vizuri. Lakini kwa mbali kunaonekana milima na mabonde iliyojawa uoto wa asili.

Gari likiwa sehemu ya banda lililojengwa vizuri na kuezekwa kwa mabati juu limefunguliwa mlango mmoja na nyuma amesimama mtu, pembeni kuna lingine ambalo limefunikwa, hii ni sehemu ambayo watu huja kununua .

Jokofu kubwa zuri na la kisasa lenye rangi mbili mchanganyiko; ya buluu na nyeupe, juu limewekwa matangazo kuhusu bidhaa inayopatikana ndani, inayotumika kuhifadhi maziwa kwa muda mrefu na kuyakinga kuharibika, hivyo basi wateja huja kujipatia kwa muda wowote wanaohitaji.

Mfanya biashara anayeuza bidhaa zote zitokanazo na maziwa yupo ndani ya duka lake lililojengwa vizuri na kuwekewa milango imara, lakini pia ameweka tangazo kuonesha vitu gani anavyoviuza. Hili ni eneo ambalo watu huja na kujipatia vitu hivi.

Majokofu matatu yaliyopangwa vizuri na ndani yake kuna vinywaji tofautitofauti; ikiwepo moja linatumika kwa ajili ya kuuza maziwa. Ina sehemu mbili ya kupokea malipo na kupata bidhaa baada ya kufanya miamala.

Majokofu mawili ya kisasa yaliopangwa sehemu moja, yenye rangi mchanganyiko bluu na nyeupe; ikiwa yanatumika kuuza maziwa, yana sehemu mbili, moja ya kuweka pesa na nyingine ya kupata bidhaa baada ya kufanya muamala.

Duka lililo jengwa vizuri na kuwekewa matangazo kwa nje ya rangi tofauti tofauti, na ndani kuna wateja ambao wamekuja kuchukua maziwa na sehemu hii ndipo wanapo uza bidhaa hii watu huja mda wowote na kuchukua.

Jokofu la kisasa la kuhifadhia maziwa lenye sehemu mbili ya kufanya malipo na ya kupokea bidhaa baada ya muamala, hili ni eneo ambalo watu huja kutafuta bidhaa hizi bila kuwepo mhudumu.

Jokofu la kisasa lenye Sehemu mbili ya kulipia pesa na kupokea bidhaa baada ya malipo, hapa ni sehemu ambayo inauzwa maziwa na wateja huja kununua bidha hii muda wowote wanaotaka wao.

Majokofu mawili ya kisasa yenye rangi ya kijani na bluu, imechorwa picha ya ng'ombe yana sehemu mbili, moja ya kufanya miamala na nyingine ya kupokea bidhaa baada ya kulipa. Hii inatumika kuuza maziwa na haitegemei kuwepo na mhudumu, muda wowote unaweza kupata huduma hii.

Duka lililojengwa vizuri na kuwekewa matangazo kwa rangi nyekundu na chini kuchorwa picha zinaonyesha ng'ombe. Hii ni sehemu ambayo wanauza maziwa na watu huja eneo hili kujipatia huduma hii kwa mda wanaoutaka wao.

Mhudumu akiwa amesimama kwenye duka lake, mbele yake kuna wateja watatu anaendelea kuwasikiliza, na hapo ni sehemu ambapo anauza maziwa na hawa huja hapa kufata bidhaa hizi kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Jokofu kubwa na la kisasa lenye rangi ya bluu na nyeupe, limechorwa ng'ombe lakini pia na kuwekwa matangazo yanayoonyesha bidhaa inayopatikana ndani, hii huhifadhi maziwa kwa muda mrefu na kuepusha kuharibika lakini pia watu huja hapa kununua.

Mteja ameishika kapu amesimama kalibu na meza mbele yake kuna mfanya biashara na kuna kabati, hapa ni sehemu ambayo wanauza maziwa na watu huja kununua bidhaa hii.

Mfanyabiashara amesimama kwenye duka linalopatikana bidhaa za maziwa aina mbalimbali, ikiwemo yaliyochakatwa viwandani na kutengenezwa kama unga lakini yaliyofanywa kuwa mtindi pamoja na ya kawaida ambayo ni freshi. Hii ni sehemu ambayo watu huja kujipatia vitu hivi kwa bei nafuu.

Jokofu kubwa la kisasa lenye rangi ya bluu mbele kumechorwa picha ya ng'ombe, lakini pia lina sehemu mbili, moja ya kufanya malipo, nyingine ya kupokea bidhaa baada ya muamala. Hii ni kwa ajili ya kuuzia maziwa na kuyahifadhi.

Mteja akiwa amesimama nje ya duka la kuuza maziwa lenye mabango kwenye milango, madirisha yaliyochorwa kwa rangi tofautitofauti, hili ni eneo ambalo watu huja kupata bidhaa hii kwa matumizi mbalimbali.

Mfanyabiashara wa maziwa akiwa amesimama ndani ya duka lake, mbele yake kukiwa na kabati safi na salama. Duka lake nje limepambwa kwa rangi ya bluu, lakini pia kuna matangazo, na hii yote ni kwa niaba ya kumvutia mteja.

Duka la kuuza maziwa lililopambwa kwa picha ya ng'ombe na matangazo kwa juu. Pembeni kwenye dirisha inaonekana ndani kuna mikate, kuna mayai na bidhaa nyingine.

Mteja akiwa amesimama nje ya duka lililojengwa vizuri na kuezekwa kwa mabati, kwa nje limechorwa picha ya ng'ombe na maziwa tayari kwa ajili ya kuchukua bidhaa hii, hii ni bora hasa katika jamii maana watu wanauhitaji sana.

Mashine ya kuuza maziwa ya kisasa inayojiendesha, nje yenye sehemu mbili. Ya kwanza kwaajili ya kuweka kopo au chombo safi, na ya pili kwaajili ya kufanya malipo.

Duka kubwa na la kisasa la kuuza maziwa, lililojengwa na kuezekwa kwa mabati nje. Kwenye mlango kumechorwa picha ya ng'ombe na glasi yenye kinywaji hiki ndani. Na hii ni kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Jokofu lenye rangi ya bluu na milango miwili kwa nje limechorwa picha ya maziwa, na hii ni bidhaa inayopatikana kwa ndani hutumika kwa ajili ya kuyatunza na kuyafanya yawe salama kwa muda mrefu.

Pikipiki iliyofungwa dumu jeupe nyuma ikiwa imesimama mbele ya duka la kuuza maziwa, na hii huja kuchukua mzigo na kwenda kusambaza sehemu nyingine mbalimbali katika jamii na kwenye uhitaji .

Mwanamme mmoja aliyevaa shati jeupe, akiwa ameshika boksi lenye maziwa ndani, amesimama mbele ya duka linalouza maziwa lenye sehemu mbili, moja ya kufanya malipo na nyingine ya kupokea bidhaa.

Jokofu la kisasa kubwa la kuhifadhia maziwa lenye milango miwili kwa nje kumeandikwa matangazo kuhusu bidhaa hii lakini pia kumechorwa picha ya ng’ombe hii husaidia kutunza kwa muda mrefu bila kuharibika na kuyafanya yawe ya baridi.

Mteja amesimama nje ya jokofu la kutunza na kuuza maziwa, ambalo lina sehemu ya kufanya manunuzi, amemaliza kufanya malipo yake na tayari kuchukua bidhaa hii. Eneo hili ni muhimu linalosaidia watu kuja kupata huduma hii mda wowote.

Sehemu ya duka kubwa bora na la kisasa la kuuza maziwa, lililojengwa vizuri na kuwa imara, nje limewekewa picha ya ng'ombe na maziwa, ikionesha bidhaa inayopatikana ndani. Sehemu hii watu huja kujipatia kinywaji hiki.

Duka la kuuza maziwa limefunguliwa milango miwili, yote kwa nje imechorwa picha ya ng'ombe, lakini pia kuna glasi ambayo ina kinywaji hiki ndani na kwenye meza pia kuna ndoo. Hapa ni sehemu ambayo watu huja kupata bidhaa hii.

Mwanafunzi akiwa amesimama dukani, mbele yake kuna kabati yenye mistari minne, ikiwa kumejazwa aina mbalimbali za maziwa zilizofungwa kwenye madumu, makopo na mengine kwenye chupa.

Duka la kuuza maziwa, yakiwa tayari yamesha chakatwa, mengine yamewekwa kwenye maboksi, kwenye madumu, kwenye makopo, mbele kuna kabati safi na salama kwaajili ya kuyahifadhi.

Sehemu ya duka kubwa bora na la kisasa, iliyotengwa kwa ajili ya bidhaa zitokanazo na maziwa. Muuzaji amesimama akiwa amevalia shati jeupe, nyuma yake kuna wateja na anaendelea kuwaeleza aina ya bidhaa zinazopatikana hapa.

Mama akiwa amesimama mlangoni mwa duka la kuuza maziwa, juu kukiwa kuna bango kwaajili ya kuwavutia wateja, na kujua nini kinauzwa ndani. Pembeni pia, kuna duka limefunguliwa la mazao yatokayo shambani, kama viazi mviringo.

Makochi ya rangi nyeupe yakiwa yamepangwa vizuri, mbele yake kuna meza zilizopakwa rangi nyeusi na kutengenezwa kwa mbao imara. Hii ni sehemu ambayo wanauza vitu vya samani kwa ajili ya ofisini na nyumbani.

Makochi, meza, viti vilivyopangwa vizuri na kurembwa; vimetengenezwa kwa uimara zaidi. Vipo ndani ya sehemu maalumu ambayo imewekewa tangazo nje kuonyesha bidhaa zinazopatikana ndani. Na watu huja hapa kununua kwa ajili ya maofisini, nyumbani na sehemu nyingine.

Makochi mengi yanatengenezwa kwa ubora yamepangiliwa vizuri ndani ya banda maalumu kwa ajili ya mauzo. Eneo hili watu huja kununua aina hii ya bidhaa na kwenda kuitumia kama ofisini na majumbani.

Makochi yanayotengenezwa vizuri na kupambwa kwa rangi tofauti (nyeusi na nyeupe) yamepangwa vizuri, lakini katikati kumewekwa meza na viti vidogo vilivyochongwa vizuri na kwa ubora na kwa mbao imara. Hii ni sehemu ambayo wanauza vitu hivi vya samani na watu huja kuvipata hapa.

Makochi ya rangi tofautitofauti yaliyotengenezwa vizuri na kwa ubora, yamepangwa sehemu maalumu kwaajili ya biashara. Hili ni eneo la watu ambao huja na kuangalia aina ya vitu vya samani wanavyovitaka na kufanya manunuzi.

Makochi ya muundo tofautitofauti yaliyotengenezwa kwa ubora wa hali ya juu, yapo chini ya banda maalumu lililojengwa kwa ajili ya kuhifadhia vitu hivi, pembeni mwa barabara ambapo wanakatiza watu, na hii ni kwa ajili ya kuwavutia ili waje kupata bidhaa hizi kwa bei nafuu.

Makochi yenye rangi nyeupe yaliyotengenezwa kwa ubora zaidi yamepangiliwa vizuri ndani ya chumba maalumu na mbele yake kumewekwa kiti kidogo na meza, hii ni kwa ajili ya wateja watakaokuja kununua vitu hivi na kwenda kuvitumia majumbani kwao au maeneo yoyote yale watakayotaka wao.

Makochi yaliyotengenezwa kwa ubora na kuwekewa urembo tofautitofauti, yamepangwa vizuri katikati kumewekwa Meza na viti, Lakini pembeni Kuna Vitanda ambavyo vimechongwa vizuri na kupambwa, Hii ni sehemu ambayo inauza vitu mbalimbali vya samani na wateja huja kuvipata hapa.

Kitanda kizuri cha mbao kilichotenegenzwa kwa ubora kina sehemu mbili za kulalia ni juu na chini na pembeni kumewekewa ngazi ambazo zinamakabati kwaajili ya kuhifadhia vitu, kinapendeza na kinavutia kwaajili ya matumizi ya nyumbani.

Viti vilivyochongwa vizuri kwa mbao imara na kuachwa nafasi katikati kwa ajili ya kuweka mito, hii ni aina ya ubunifu ambao unafanywa na wafanyabiashara hawa wa vitu vya samani kuwavutia wateja wanaotaka kuja kununua na kuvitumia kwa ajili ya matumizi yao.

Makochi, meza, viti, na vitanda vilivyotengenezwa vizuri na kupambwa kwa rangi tofauti tofauti vipo ndani ya chumba maalumu zinauzwa. Hii sehemu watu huja na kujipatia vitu vya samani hivi kwenda kuvitumia majumbani kwao lakini pia na maofisini na sehemu nyingine.

Makochi yenye rangi ya kijivu yametengenezwa vizuri na kupambwa, yapo kwenye nyumba ambayo ipo karibu na barabara. Hii ni sehemu ambayo watu huja kukagua na kununua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na wengine ofisini.

Fundi seremala akiwa sehemu ya kazini kwake ameshika mashine yake anaendelea kukwawaruza mbao kwa ajili ya kutengeneza vitu kama: meza, viti, makochi; ili awauzie wateja wake kwa matumizi mbalimbali ya nyumbani na ya ofisini.

Meza nzuri iliyochongwa kwa mbao imara, ikiwa pembeni imezungushiwa makochi ya rangi ya kijivu lakini ukutani kumebandikwa picha mbalimbali. Hizi ni aina za samani zinazotumika maofisini majumbani kwa ajili ya kulalia ,kukaa na pengine kutunza vitu

Meza iliochongwa vizuri na yenye kupendeza, ikiwa imezungushiwa viti pembeni mbele ya nyumba. Aina hii, hupendelewa na watu kwasababu hutumia kama sehemu ya kupatia chakula na kupumzika.

Makochi bora na ya kisasa yaliyotengenezwa kwa mbao imara. Yamevishwa vitambaa vyeupe vyenye kung’ara na kuvutia. Kwa mbele yake kuna aina nyingine mbalimbali lakini kuna viti, kuna meza na milango vilivyochongwa vizuri. Aina hii ni vitu vya thamani vinavyotumika kwenye majumbani, ofisini na sehemu nyingine za kazi.

Makochi ya kisasa yaliyotengenezwa kwa ubora wa hali ya juu, yamepangwa vizuri huku watu wawili, wakiwa wamesimama pembeni. Yanafaa kwa matumizi ya ofisini, na nyumbani na sehemu nyingine.

Meza iliyochongwa vizuri yenye umbo la mduara, pembeni imezungushiwa viti. Hii hutengenezwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiweomo kuketi na kupata chakula, lakini pia na maofisini.

Makochi ya rangi ya kijivu yaliyopangiliwa vizuri katikati kukiwa kuna meza iliyochongwa kwa mbao. Pembeni kuna viti na makabati, vitu hivi ni vya ndani ya nyumba au ofisini hutumika kukalia, kulalia au kuhifadhia vitu.

Makochi mazuri yenye rangi nyeupe, yakiwa yamepangwa vizuri ndani ya jengo maalumu lililojengwa kwa ajili ya kuuzia hii bidhaa. Na nje kumewekwa punguzo la bei.

Fundi seremala akiwa amesimama chini ya banda lake lililojengwa kwa mabati, anaendelea kufanya kazi yake na anatengeneza vitu mbalimbali kama meza, viti, kabati, lakini pia na makochi aina zote.

Meza na makochi ya kisasa yaliyo bora na yenye kupendeza yakiwa yamepangwa vizuri kwenye nyumba. Pembeni kuna maua, juu kuna taa, kufanya sehemu hii ionekane vizuri.

Kabati mbili zilizopakwa rangi nyeupe zikiwa zimefunguliwa mlango wa chini, hizi watu huzitumia maofisini lakini pia na nyumbani ni muhimu kwa kutunza vitu kama mafaili na vingine.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa vizuri kwa mbao imara na bora, tayari kipo sokoni kwa ajili ya kuuza kwa wenye uhitaji. Hii ni sehemu ambayo watu huja kujipatia viti, makochi.

Sehemu ya mgahawa ndani ya hoteli kubwa na ya kisasa, watu wameketi kwenye viti na wanaendelea kupata chakula. Eneo hili hutoa huduma mbalimbali ikiwemo kulala na kupumzika, basi watu hupenda kuja na kufurahi.

Sehemu ya mgahawa katika hoteli kubwa na ya kisasa ambayo imetengwa maalumu hapa watu huja kujipatia chakula, cha mchana asubuhi na jioni na wengine ambao wanataka kupumzika na kubadilisha mazingira.

Sehemu ya mapokezi ndani ya hoteli kubwa na ya kisasa wageni wawili wamesimama mbele ya meza Kuendelea kusikilizwa na mhudumu. Hili ni eneo ambalo watu kuja kupumzika Pia kupata chakula.

Wageni watatu wakiwa wamesimama eneo la mapokezi kwenye hoteli, wanaendelea kuongea na mtoa huduma kuhusu vitu vinavyopatikana hapa ikiwemo: kula, kulala na kupumzika kwenye eneo hili.

Sehemu ya mapokezi ya hoteli iliyojengwa vizuri. Kuna makochi lakini pia kuna meza na viti, na hii ni kwa ajili ya wageni watakapofika wapate kukaa wakiwa wanasubiria kupokelewa.

Sehemu ya mapokezi katika hoteli imepambwa vizuri, mbele kuna viti, meza, makochi lakini eneo hili watu hupenda kuja kula, kulala, na wengine kumpuzika wakiwa kwenye kazi zao.

Nyumba ya kulala wageni, kwenye mgahawa wake wa ndani wenye viti vizuri na makochi, kukiwa kumeketi watu wengine wanapata kinywaji na wengine chakula.

Makochi, meza, maua yenye kupendeza yakiwa katika nyumba ya kulala wageni pembeni kukiwa kumepambwa picha za asili na za kitamaduni; hii ni kuwavutia wanaokuja kutembelea sehemu hii.

Mteja aliyevalia barakoa mdomoni, akiwa ameshika bidhaa ambazo amemaliza kuzinunua kwenye duka la kawaida la mtaani, pembeni muuzaji anaendelea kumtajia bei, ili afanye malipo.

Wafanyabiashara wakiwa sokoni ni wakati wa usiku taa zimewashwa, wanauza bidhaa zitokazo shambani kama: vitunguu, nyanya, viazi mviringo ya viazi vitamu na mboga za majani, na sehemu hii watu kuja kujipatia muda wowote ule ambao wanataka.

Sehemu ya soko ambako kunapatikana bidhaa zitokazo shambani, zimefungwa kwenye ndoo na kwenye viroba vidogovidogo, na hapa watu huja na kufanya manunuzi ya vitu hivi.

Wafanyabiashara wawili ambao ni mwanamke na mwanaume, wakiwa wamekaa sokoni. Mbele yao kukiwa kuna bidhaa ambazo wanaziuza kama: nyanya chungu, karoti, vitunguu, maharage na nyanya; huku wakisubiria wateja kwa ajili ya kununua.

Wakulima wakiwa sokoni wamesimama na mbele yao kumepangwa mazao kama mihogo, ndizi, nyanya, karanga na karoti; na hii ni kwa ajili ya kuyauza, kufanya kazi mashambani na kuleta eneo hili kwa ajili ya kujipatia kipato.

Watu wakiwa wamesimama kwenye duka la kisasa, wakiendelea kuhemea bidhaa mbalimbali. Wengine wakiwa kwenye meza ya mapokezi wakifanya malipo kwa vitu walivyovichukua, kwenye soko hili.

Mfanyabiashara mzee amevaa kanzu ya buluu, amekaa chini huku ameshika mfuko. Mbele yake kuna machungwa, bamia, pembeni kuna vitunguu. Na hii ni sehemu ya sokoni na alikua akiendelea kuwahudumia wateja.

Sehemu ya soko kubwa, mbele mfanyabishara mmoja akiwa amesimama, amepanga vizuri bidhaa anazoziuza ikiwemo: karoti, nyanya, viazi mviringo, vitunguu matunda.

Mkulima akiwa eneo la sokoni. Mbele yake kumepagwa nyanya ambazo katikati zimewekwa karatasi yenye bei elekezi kwa wateja wanaotaka kununua. Hii ni sehemu yanayopatikana mazao mbalimbali hasa yatokayo mashambani.

Wafanyabiashara wakiwa wamekaa, mbele yao kumepangwa nyanya ambazo zimefungwa kwenye ndoo huku mteja akiendelea kununua. Hii ni sehemu ya soko ambayo wanauza bidhaa zitokazo shambani.

Wafanyabiashara wakiwa sehemu ya sokoni wamesimama, mbele yao kuna meza ambazo zimepangwa bidhaa mbalimbali, ikiwemo mazao yatokayo shambani, lakini pia na zile zitokazo viwandani. Hapa watu huja kujipatia mahitaji ambayo, wanahitaji kwa ajili ya matumizi.

Watu wengi wakiwa wamesimama ndani ya soko, pembeni mbele yao kuna na bidhaa mbalimbali. Sehemu kama hii huja wateja kwa ajili ya kufanya manunuzi na kuhemea vitu mbalimbali.

Wafanyabiashara wa mazao yatokayo shambani na kwaajili ya chakula, kama nyanya, ndizi, vitunguu, karoti, maparachichi, wakiwa katika soko kubwa kwaajili ya kuwahudumia wateja.

Watu wakiwa wamesimama sokoni, mbele yao kumepangwa tikitikimaji, ndizi , vitunguu, nyanya, wakiemea kwaajili ya matumizi yao ya nyumbani.

Mteja akiwa ameshika simu yake imewashwa kwenye kioo inaonyesha huduma ya kutuma pesa kwa njia ya simu, na hii ni bora hasa kwa kwenye jamii inaokoa muda kwasababu mtu hupokea pesa au kutuma kwa muda wowote.

Mashine ya kutolea pesa benki, kwenye kioo chake ikionesha ujumbe wa namna ya kupata mkopo kwa punguzo la asilimia nne. Huduma hii ya kifedha ni muhimu sana kwasababu imewapunguzia watu kutembea na fedha mfukoni.

Mtumiaji wa simu ya mkononi akishuhudia muamala aliofanya benki na kudhibitishwa. Huduma hii ni muhimu maana, hukupa taarifa pale unapotoa au kuweka pesa zako au kupokea toka kwa mtu mwingine, na kupata ujumbe kuhusu taarifa zako.

Simu janja ikionesha miamala mbalimbali iliyofanywa na mteja kwenye kioo chake. Njia hii ni ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu za mkononi. Ni bora na ni salama na humuepusha mtu kutembea na maburungutu ya pesa mfukoni.

Nyumba za kufanana zilizojengwa vizuri na kuezekwa kwa mabati imara. Hii ni aina ya uwekezaji wa mali zisizohamishika na hutumika kwa ajili ya biashara, lakini pia na mtu huweza kupanga kwa ajili ya kuishi.

Jengo kubwa na refu la ghorofa, likiwa limemalizwa kujengwa tayari, limepakwa rangi nyeupe na mengine yapo pembeni, hii ni aina ya uwekezaji hasa kwa mali isiyohamishika, watu huja kupangisha kwa ajili ya kuishi na wengine kwa ajili ya ofisi.

Kiwanja kikubwa chenye sehemu ndogo ya nyasi, mbele kuna nyumba zilizojengwa vizuri na kupendeza. Hii ni mali isiyohamishika na ni nzuri kwa uwekezaji kwasababu huongezeka thamani kila siku.

Mwekezaji aliyevaa suti nyeusi akiwa amesimama sehemu ya uwazi ya nyumba iliyojengwa vizuri na kupakwa rangi nyeupe. Hii ni aina ya biashara hasa kwa sasa hivi watu hupenda kuwekeza kwenye mali isiyohamishika.

Nyumba nzuri iliojengwa kwa viwango vya juu, kwa kutumia vifaa imara na vya kisasa, ikiwa ni pamoja na mabati ya kudumu, na kufanya kuwa yenye kuvutia kwa wawekezaji wa mali zisizo hamishika na kumpa fursa mmiliki.

Duka kubwa la bidhaa tofautitofauti, wateja wamesimama wanaendelea kufanya manunuzi, mtu mmoja yupo sehemu iliyopangwa viatu vya ngozi, anaendelea kuona kipi kinamfaa ili akinunue. Hii ni sehemu ambayo watu huja kutafuta vitu mbalimbali kwa ajili ya matumizi yao.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, zimepangwa nguo ambazo hazijafunguliwa bado aina ya mashati, lakini mbele kuna makoti na yenyewe pia yapo. Hii nisehemu ambayo watu huja kujipatia mavazi ya aina mbalimbali.

Wateja watatu wakiwa wamesimama mbele ya duka kubwa Bora na la kisasa , nyuma yao kumepangiliwa mashati, koti, na aina mbalimbali za nguo . Hizi ni sehemu ambazo watu huja kwa ajili ya kujipatia mavazi .

Sehemu ya duka bora kubwa na la kisasa, yenye nguo aina ya mashati ambayo yamepangiliwa kwa mstari. Eneo hili watu huja kununua bidhaa mbalimbali ikiwemo mavazi na vitu vingine.

Sehemu kubwa ya duka bora na la kisasa, kumepangwa nguo za watoto aina tofautitofauti, lakini pembeni kuna bidhaa nyingine ambazo zinapatikana hapa. Eneo hili watu huja na kufanya manunuzi ya vitu mbalimbali.

Duka bora kubwa na lakisasa mbele yake kumepangiliwa viatu ambavyo vimewekwa kwenye kabati lakini nyuma kuna wateja na pembeni kuna bidhaa nyingine mbalimbali. Hili ni eneo ambalo watu huja kupata vitu tofautitofauti kulingana na matumizi yao.

Mafuta ya kujipaka kwaajili ya wadada yakiwa yamepangwa sehemu ya duka kubwa la kisasa, aina hii ya soko hujumuisha bidhaa mbalimbali na tofauti, watu huja sehemu hii wakitarajia kupata kitu chochote kile wanachokitaka.

Wateja wawili waliovaa mashati meusi wakiwa wamesimama kwenye duka bora na la kisasa, sehemu ambayo wanauza vyombo vya nyumbani, vyenye rangi ya kijani, njano na nyeupe wakiendelea kuchagua.

Duka kubwa na la kisasa, kwa mbele likiwa na sehemu mbili , zilizofungwa vitu tofauti tofauti kama nyanya, karoti, vitunguu, viazi, ndizi , maembe, nanasi.

Vinywaji kama maji, soda, juisi, vilivyopo kwenye majokofu , katika duka la kisasa, huwa na ubora na watu hupenda kununua, kwaajili ya usalama zaidi.

Sehemu ya duka kubwa bora na la kisasa kwenye kabati yenye ngazi nne, kumepangiliwa aina mbalimbali ya sabuni. Na eneo hili watu huja kujipatia bidhaa hii, kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo kufua, kuoga.

Mteja aliyesimama kwenye duka kubwa na la kisasa katika sehemu ya kuuza nyama zilizopo kwenye majokofu akiendelea kuangalia ubora wake na kuona inayomfaa kwa matumizi ya chakula.